Watu wanaowekeza pesa zao kwa benki ikifikia wakati kwenda kuzitoa huweza kutembelea benki yao na kupata wale ambao wanafanya kazi uko ambao wanaweza wakawasaidia kuzitoa pesa zao alafu wakishatoa wanafanya vile wanafaa kufanya.

Kwa kila kila mwananchi, huwajibikia kuleza watoto wao, kuhakikisha kuweka watoto wao kwenye bima za elimu ndiposa mtoto anapokua awe amewekewa karo yake ama kuwa na pesa hizo, anapotimia umri wa kwenda shule.

Pesa ni muhimu kuwa nazo. Kwani bila pesa mtu hataweza kuendelea kimaisha kwani huwezi nunua kitu chochote chochote sokoni bila pesa. Ni pesa ni kitu ambacho hubadilishwa ili mtu aweze kupata kitu ambacho anataka kununua.

Saa ni kifaa ambacho huwezesha mtu kujua vile anavyopanga mambo yake ya kila siku. Unapoamka asubuhi huangalia saa, unaofanya kazi zako za kila siku huangalia ata saa. Ni vizuri kutumia saa ipasavyo.

Pesa ni za aina nyingi. Kuna pesa aina ya sarafu, kuna pesa za aina ya noti. Pesa za noti kama vile hamsini, miamoja, miambili, miatano na elfu moja. Pesa za sarafu ni kama ishirini, tano na kumi na arobaine.

Mbaazi, ni mojawapo ya vyakula ambacho ni cha protini, protini ni chakula ambacho huwezesha mwili kukua. Mtu akiwa mchanga anapoendelea kula protini atakua na kuwa mtu mzima.

Sarafu ni pesa ambazo ni za coins alafu kuna pesa za noti. Pesa za noti ni nzuri sana kwani unapozibeba unaweza beba kiwango kingi pesa nyingi sana lakini watu wakakosa kujua kama umebeba pesa lakini wakati umebeba pesa za sarafu watu wengi watajua kwani zinatoa sauti.

Bodaboda hua zimefungiwa mikanda, mikanda hiyo hueza kutumika kufungia vitu vilivyonunuliwa sokoni ndiposa ziweze kufikishwa nyumbani zikiwa salama zisiweze kuanguka mtu akiwa njiani na kuharibika.

Picha la ng'ombe limechorwa kwenye duka hili kuonyesha kuwa wanauza bidhaa za maziwa . Mtu ambaye hajui kusoma atakapo ona picha hilo bila shaka ataweza ingia na kununua maziwa.

Noti ya elfu moja. Noti hili limechorwa rais wa nchi ya Kenya aliyeitwa Mzee Jomo Kenyatta. Noti hili la elfu moja linazo noti mbili za miatano na linazo noti kumi za mia moja.

Hii ni elfu moja ya noti, ndio kitu kubwa katika nchi yetu ya Kenya. Ukiwa nayo unaenda sokoni unanunua vifaa ambavyo unahitaji. Vifaa hivyo huweza kukusaidia nyumbani kwa kazi mbalimbali unazozifanya.

Wakati mtu anayetaka kununua bidha za ufundii anaweza akaenda na simu yake akatumia pesa zilizoko kwa simu yake na kubonyeza mahala pameandikwa lipa na mpesa. Unaweza ukalipa kwa pay bill ama unaweza ukalipa kwa ku buy goods , hii ni.

tikiti maji ni aina ya tunda ambalo hupanndwa shambani inapopandwa humea na kutambaa kama viazi tamu ni vizuri kuziangalia vizuri zinapoendelea kukoma ndiposa zisije zikaharibwa na wanyama wa porini

Maandishi ambayo huwekwa kwa maduka sokoni ndiposa mtu aweze kujua duka hili ni duka la aina gani, maandishi haya hutiwa watu waliosomea uhandishi, watu hao huwa wako na kipawa cha kuweza kuandika inavyostahili.

Mtu anapojiandikisha kwenye bima kama hizi yeye huweza kujiepusha na hasara. Matukio kata wakati moto imetokea nyumbani mwake, wakati wezi wametokea nyumbani mwake au wakati vitu vya nyumba vimepotea anaweza kugharamiwa na wakuu wa bima lilofwata.

Mkulima anapotoa mazao mengi ya ndizi shambani, ni vizuri kuyakimbiza sokoni iwezekanavyo, yasije yakaharibika, kwani ikiharibika, mkulima anaenda hasara kulingana na kazi aliyofanya kuhakikisha ndizi hizo zimeweza kukua na kuzaa.

Maziwa huweza kuwekwa na kuweza kuganda na kuwa maziwa mala ambayo huweza kutumiwa na kukulia ugali. Ugali uweza kukuliwa na maziwa ikawa ni chakula ambacho ni kitamu.

Tunda kama ,mananasi, mapapai, mapera, mandizi ni mazuri sana kwa watoto wadogo. Mtoto anapofikisha umri wa miezi tisa, ni vizuri kuanzishwa na matunda ndiposa aweze kukua vizuri.

Watu wanapoenda kwenye mikutano wanaweza kuegeza magari zao kando ndiposa waweze kumaliza shughuli ambazo wakonazo. Kuna mahana ambao wametengwa kuegeza gari mkutano ukiisha kila mtu ataweze kuingia kwa gari lake na kuanza safari ya kurudi kwake.

Mama amekaa akazama kutayarisha tundu. Tundu ni kizuri kwani wakati akienda nalo sokoni, aweza akambebea mboga anaweza akabebea hata chakula ajilie ya kuweza kupeleka nyumbani kupikia watoto.

Mahali ambapo gari huplekwa ndiposa ziweze zikaoshwa, zikang'ara na afu zikishaoshwa huwekwa line ndiposa, zisitapakae kila mahali. Mtu akitaka kuendesha anachukua na kuendesha kila anaporudisha anapakaa pale inafaa.

Kuhakikisha magari yote yamekaa yakiwa masafi, wakati wa kuwa vumbi huweza kuchafuka, na vizuri hiyo gari ikichafuka iweze kupelekwa kwenye gereji, na kuoshwa ndiposa wakati mtu anaendesha kioo kiwe kisafi isiyosababisha madhara.

Gari hutegenezwa na wataalamu ambao wakona kipawa cha kutengeneza gari wamesomea utengenezaji wa gari. Ikisha tengenezwa huweza kupelekwa barabarani ndiposa iweze kuendeshwa. Gari haliwezi endeshwa kama halina mafuta hutiwa mafuta ndiposa iweze kusonga kutoka hatua hii hadi hatua ingine.

Noti ya elfu moja ina noti kumi za mia moja. Hii ni hesabu ambayo kila mwanafunzi anajua na anafanya shuleni na hafundishwi na mwalimu wake jinsi ya kuweza kutumia pesa kununua vitu.

Mtu anavyofanya kazi na kupata pesa, ni vizuri kujua jinsi ya kuweza kutumia pesa hizo wakikumbuka kwamba kuna siku zijazo. Tumia pesa kwa uangalifu, pesa zingine hata kuziwekeza kwenye benki ndiposa ziweze kukaa na kungoja wakati wake, wakati ataweza kusomesha hata watoto wake shuleni pesa hizo.

Kuna aina ya gari ambazo zinaweza kufanya biashara ndiposa mtu aweze kupata kipato cha pesa ambayo ataweza kujikimu mahitaji yake. Kuna gari ambazo ni za mtu binafsi ambazo anaweza kusafiria anakoelekea kufanya kazi yake.

Biashara ya viatu inanufaisha muuzaji kwani watu hawaezi tembea bila viatu. Huu mtu anapoazisha biashara kama hii hujinufaisha kwa kupata pesa ambazo zinamsaidia kuweza kujiendelesha ki maisha.

uuzaji wa matunda ni aina ya biashara ambayo ni nzuri sana na zinafanya vizuri sana kwani kuna watu ambao wameandikiwa kula matunda kila siku na daktari kuwa kuna mtu anayeweka biashara hii huweza kujinufaisha kwani atapata wateja ni wengi mno

mtu huweza kubeba miavuli wakati kuna jua ama wakati kuna mvua mwavuli huweza kusaidia watu wasije wakanyeshewa wala inauzia mazao yaliyo sokoni zisinyeshewe

Magari yanatumika kwa usafari, yanawezasha usafiri ambapo mtu kama ana safari ya mbali, hataweza kutumia miguu yake, atalilipa gari na kusafiri kwa haraka, hii itarahisisha kazi ambaye mtu alikuwa afanye.

Huweza kutumika kumisuru miguu, kusitiri miguu. Watoto huweza kufarishwa soksi, ndiposa wasikize baridi. Watu wazima pia huweza kuva soksi wakati wa mvua, ndiposa waweze kuzuia baridi inavyoweza kusababisha magonjwa.

VIngine ambazo nizakuza nguo na viatu. Viatu hutumika kuweza kufunika miguu ndiposa mtu aliweza kunua mahali anaposafiri. Nguo ikinunuliwa mtu ndio ataweza kusafiri nayo.

Kunao watalamu wanaweza kuja kuiandika ni duka, ni nzuri duka kuenda kuandikwa ndiposa mtu aweze jua. Ni duka la aina gani hii la Mpesa ama ni duka lililo ndefu. Ni vizuri kuweza kutambulisha.

viatu ya aina hii hutengenezwa na jamii ya maasai wanatengeneza wanapeleka sokoni , wanatengeneza kwa kutumia ngozi ya wanyama wakipeleka sokoni kuna wale ambao wanasimama pahali pamoja wakiuza wengine wanazurura zurura sokoni wakiuza kwa barabara wakishapata wanunuzi wanapata pesa ambazo wanatumia kujimudu kimaisha

Mkulima anavyofanya bidii shambani huweza kuvuna mazao mengi na hayo mazao kuyapeleka sokoni na kuweza kuuziwa wanunuzi ambao wananunua na kuenda kupikia watoto wao na jamii zao na kueza kukua vizuri kimwili.

Gari hizi za aina ya Mercedes ni gari ambazo huuzwa kwa bei ghali sana, hizi ni gari ambazo zinaweza kununuliwa tu na watu ambao ni wakubwa, watu ambao wako na pesa nyingi sana si watu wa rika ya chinichini.

Mtu anapohitaji gari, kuna mahala mwafaka ambapo anaweza endea gari hilo. Kuna mahali ambapo gari huwekwa, huengezwa na kuuzwa. Hapo mtu anaweza akafika na kuangalia ni aina gani ya gari ambalo anahitaji na kuweza kuuziwa kulingana na kipato cha pesa ambacho akonacho.

Ni vizuri kuandikisha bodaboda kwenye bima ndiposa kama bodaboda kwenye bima tofauti tofauti ndiposa kama bodaboda imepata ajali walioumia waweze kushughulikiwa ipasavyo na wakuu wa bima hilo waweze kupewa matibabu inayofaa.

Duka la kuuza maziwa mtu akitoka duka la kununua anaweza kupeleka maziwa kwa duka na akaweza kuuza na mnunuzi anaweza pia kuuziwa wale ambao hawana ng'ombe kuwapee maziwa.

Noti ya elfu moja ina noti ishirini za hamsini. Hii ni hesabu ambayo kila mwanafunzi anafaa kuifahamu anapokuwa shuleni kwani shuleni wakati wa somo la hesabu kuna kusoma kuhusu pesa.

Ukitaka kufahamu na kujua kuwa duka la M-pesa utapata limepakwa rangi ya kijani. Rangi hii kijani na rangi jeupe ni ya kuonyesha kuwa hapo kuna huduma ya safaricom ambayo inafanya uko. Ni vizuri kuzingatia hayo.

Inagharimu takribani milioni kumi. Si kila mtu wa Kenya anayeweza kununua gari ili ni bali ni wale watu tu waliofanya bidii kazini mwao wakaweza kupata pesa ambazo wanatumia kununua.

Mtu anapoamua kukula chakula ambacho kinamfaa kwa mwili wake, ni vizuri kuchagua chakula kilicho na protini, kuchagua chakula kilicho na vitamini, na kuchagua chakula ambacho kitaweza kumpea nguvu mwili wake. Akichagua kula mahindi yaliyochanganywa na viazi, karoti, na aweze kuweka ndizi na nyama.

Miti inapopandwa iko na manufaa mingi sana. Tunapata mvua kutoka kwa miti. Tunapata hata kuni kutoka kwa miti. Miti inatumika kutuletea kivuli. Kivuli ambacho unaweza kutumia kuliegezea gari lako lisiweze likachomwa na jua.

Nyasi huwa nzuri sana mahala ambapo imepandwa. Mahala ambapo pana nyasi huwa panapendeza, mazingira yake huwa safi na huwezesha hata wakati uwanja una nyasi na wachezaji wako uwanjani, mmoja akianguka hawezi pata jeraha.

Hili ni kifaa ambacho ni cha kusafiri. Watu wengi hutumia magari ndiposa wawezeshe kufanya usafri wao uwe wa rahisi kwani mahala ambapo gari haliwezi kufika si miguu haiwezi kufika kwa wakati unaofaa.

Ni kifaa ambacho hutumiwa kwa mawasiliano. Bila simu mawasiliano hakuna. Mtu akiwa mbali, anaweza akapigiwa simu na mwingine ako mbali pia, na kuweza kuwasiliana kumwelezea shida fulani ikitokea nyumbani kwake.

Naona vifaa vikiwa kwenye vipango, kwenye vibanda, ndiposa watu waweze kufaidika kwani ikiwekwa chini kwa sakafu zainaweza zikaharibika mbele ya zingine kwa maji iliyochini.

Hiki ni kifaa ambacho kinahifadhi pesa ,wakati ambapo unataka kutumia pesa unaeza ukatunza kwa simu mtu mwingine anapohitaji kutumia pesa unaeza kumtolea pesa ambazo atakuwa anahitaji kutumia

Tunda la machungwa, ni tunda ambayo yanapandwa mashambani na kuuzwa sokoni. Ni matunda ambayo hutupatia vitamini kwa mwili. Ni vizuri kila wakati mtu akisha kutumia tunda moja kati ya hizi baada ya kula chakula cha.

Hii ni viatu, viatu hivi ni vya boot , ni jinsia ya kiume. Wanaume hupenda sana kuvaa viatu kama hivi kwani vinastiri miguu yao, ipasavyo na inastahili, ni vizuri kuhakikisha kila mtu anaweza kununua kiatu kama hii.

Matumizi ya pesa za zamani ambazo hazitumiki siku hizi. Watu wengi huweza kuwa walaghai na kutaka kuzitumia na kuzipeleka kwa duka katika usiku kuweza kudanganya wanaouza na kuweza kuuziwa nazo ni vibaya sana.

Viatu hivi hutumika kwenye michezo. Kuna baadhi ya watu wanaojua kuendesha, kutembea na hivi viatu. Viatu ambavyo vinauzwa kwa bei ghali sana na wanaovifikia si wengi na wanaotumia hivi viatu ni watu ambao walijifunza kujua jinsi ya kutembea nazo.

Maziwa yanapotolewa kwa ng'ombe huweza hata kuchemshwa kwa kutumia gesi. Unaweza chemsha pia ukitumia jiko, ukiwa umeweka makaa na kuwasha moto. Unaweza chemsha pia ukitumia kuni, uliyetafuta kuni uwashe uweze kuchemsha maziwa hiyo isiharibike.

Wakati mtu anapotafuta tunda ambalo atakula, ni vizuri kutafta tunda ambalo halijaoza, kwani matunda ambayo yameoza yanakuwa mbaya sana, yanaweza kusababisha mtu hata aweze kupata magonjwa yasiyofaa.

wauzaji wa sokoni wanauza matunda , matunda ya kila aina lazima wawe na viti wanazozikalia ndiposa wasiweze kuchoka viti hizi huwezesha hata kunyoosha migongo yao na kazi ambayo wanafanya huwa ya maana

Vioo vya magari huweza kuvunjika kwa haraka sana. Ni vizuri magari kuwekwa mbali na vitu ambavyo vinaweza vikaharibu vioo, kama vile watoto wadogo wanaocheza karibu na magari, huwa wakatupa mawe na wakavunja vioo vya gari.

Vizuri sana kwa watu wanaofanya kazi kwenye mpesa kuwa makini kwani watu wengi huweza kutumia duka hilo na kutaka kuibia pesa na kutoroka nazo. Kwa hiyo watu wafanye kazi huko wakiwa waangalifu, waangalie wanaowatembelea huko.

Hili ni lina gurudumu nne. Lina gurudumu gari haiwezi songa. Ni vizuri kuhakikisha magurudumu za gari ziko katika hali nzuri wakati mtu anapofanya safari yake. Bila gurudumu nzuri, gari linaweza likakwama na pia linaweza likasababisha ajali.

Wengi wa nchini mwenu, mwetu huona ni vigumu sana kununua gari. Wasije wakaelewa kwamba, mtu ata akiwa na kazi la muhimu ya kufanya, anaweza akafanya kazi pesa anazopata akawekeza kidogo kidogo, akaweza kuja kununua.

Sarafu nikama za shilingi tano, shilingi kumi, shilingi ishirini na shilingi arubaini. Pesa hizo zikiwa nyingi, huweza kusumbua anayezibeba na kushindwa mahali kuziweka kwani huweza kupotea na ni vizuri kuzibadilisha kuwa za sarafu ndiposa ziweze kubebeka.

Watu hufanya biashara mbalimbali sokoni, kuna wale wanauza mboga, kuna wale wanauza matunda, wale wanauza manguo na kuna wale wanaouza vitu ambavyo vinaeza vikawapatia mapato na vinaweza vikawawezeshe.

Mtu anapotaka kununua kitu awe hana pesa hii ni katika duka la kutoa pesa. Akaweza kutoa pesa zilizo kwa simu yake, akaweza kununua ambacho anahitaji, akaweza hata kutoa pesa zingine aweke kwa mfuko na kuweza kutumia baadaye.

Fuliza inayopatikana kwenye Mpesa huweza kusaidia watu wengi sana, kwani mtu akiwa hana pesa kwa simu anaweza kufuliza na mahitaji yake ya siku hiyo yakaweza kuimarika, kwani mtu akiwa hana pesa si vyema.

Nyama ni mojawapo wa protini, protini ambayo huweza kupatia mili yetu nguvu. Mili yetu huweza kukua. Tunapo kula protini kama nyama huweza mili yetu kukua tusiwe watoto wadogo.

Matatu ni aina ya gari ambayo hutumiwa kusafiri vizuri. Mtu anavyotumia matau aweze kufunga mshipi ndiposa ajali ikitokea mtu huyo asiweze kuumia kwani akiumia wengine huwa wafa na hii huadhiri familia nyingi.

Ni vizuri kwa kila mtu aweze kuwekeza pesa zake kwenye bima, ambalo litaweza mwekea pesa zake, endapo atakuja kuwa mgonjwa, hatagharamika kuuza shamba lake, ila atatumia pesa zake alizowekeza kwenye bima tofauti tofauti.

Unapoingia soko la mboga ukitaka kununua mboga utapata kuna kila aina ya mboga ambaye unahitaji, kuna matunda ya kila aina. Kwa hivyo Ukishaa ingia sokoni na pesa utatoka ukiwa umebeba kila kitu si mboga si matunda si nini bora tu ukue na pesa.

Kitamu hupikwa asubuhi ndiposa watu waweze kunyia chai. Ni chakula ambacho hupatia mwili nguvu. Alafu kuna nyanya ambazo hupikwa na mboga. Ndimu ni aina ya tunda ambalo mtu hulia chakula nayo. Waweza kuiweka kwa chakula ndiposa uweze kupata hamu ya kuendelea kula chakula. Pia unaweza kula chakula pia ili.

Wanawake huweza kuenda katika duka fulani kuweza kutengenezwa nywele zao ,wengine huweza kununua mafuta ambayo watapaka nywele zao, wengine ata huweza kutengeneza nywele inavyostahili ,na wengine huweza ata kutengenezwa vidole ,midomo na ata meno.

Hapa panaitwa Gikomba , Gikomba ni mahali ambapo nguo za men mtumba huuzwa kwa bei nafuu watu wanapokuwa tayari kujifungua watoto wanaweza kukimbia huku na kuweza kununua nguo nyingi sana kwa bei ya chini sana.

Biashara ya mboga, ni biashara nzuri, kwani wanao ianzisha huweza kujinufaisha, kwani katika familia lazima watumie mboga. Ni vizuri kuanzisha biashara ambayo itaweza kupata manufaa.

Hapa kuna viazi tamu, duma na kuna viazi vya kawaida. Viazi hivi vimewekwa kwa ndoo. Ndoo hizi kidogo na kubwa zinatumika kupimia viazi wakati mtu anapotaka kununua. Alafu viazi tamu nazo na duma ni vyakula vya haina tofauti ambavyo utavipika na kuweza kuvinywia chai ama kuvinywia uji.

Naona duka limepandikwa limechorwa picha ama kuandikwa M-pesa na kumaanisha hapo pesa zinaweza zikapatikana na mtu anaposafiri anaweza akaingia na kuweza kutoa pesa kwa simu yake akaweza akapewa akaziweka kwa mfuko na kuingia sokoni kununua anachohitaji.

Na karoti huuzwa sokoni vikiwa vimepimwa kwenye ndoo kidogo kidogo. Mtu akitembelea soko, huweza kununua kiasi ambacho anataka kulingana na pesa ambazo ako nazo kwa mfuko wake.

Dania ni aina ya mboga ambayo huwekwa kwenye mboga wakati mtu anakaanga ndiposa ikuwe na ladha nzuri huweza kula chakula vizuri inavyostahili na huweza kushiba.

Wamasai hutengeneza hivi vifaa ambavyo ni vya urembo huvaliwa na wanawake. Wanatengeneza herini ambayo huvaliwa kwenye masikio. Wanaweza tengeneza bangili pia ambayo huvaliwa kwenye mikono. Wako na akili sana ya kutengeneza vitu kama hivi.

Biashara ya viatu kama hivi ni nzuri kwani anayeuza hueza hata kuuza kwa bei ya chini ambayo kila mwanchi anaweza akafikia kuliko kununua viatu kwa mbei ghali ambayo mtu hawezi fikia.

Nyama ya samaki ni nyama iliyotamu sana. Hupatikana hasa hasa kwa jamii ya wajaluo ambao wanaishi karibu na mito. Ni vizuri sana uhakikishe tunakula nyama ya samaki kwani itajenga miili yetu, itawezesha ata akili kuwa nzuri.

Tunaweza kuona magari ambazo zimekuwa zimeandikwa. Nambari hizo huweza kuonyesha gari ni la nchi gani, gari ni la nani, gari lina nambari zipi. Kwani nambari za gari hizo huweza kuonyesha gari ni la hivi hivi ama ni la zamani.

Noti hii ni noti ya Kenya. Ni noti ya Kenya kwa sababu limeandikwa Kenya. Ni noti ya elfu moja. Noti hii ina noti mbili za mia tano alafu ina noti kumi za mia moja.

Ndizi huweza kutolewa kwa kukatwakatwa na kisu. Ni vizuri kukua mwangalifu wakati ndizi inakatwa kutoka kwa mgomba wake, kwani kukata vibaya kunaweza sababisha hata kuoza kwa ndizi yenyewe wakati inawekwa.

Nyanya zikitolewa shambani ni vizuri kuangalia zisitolewe zikiwa karibu kuiva sana kwani hii inaweza leta hasara nyingi sana ni vizuri zinapotolewa zikuwe zimeomaa tu zikiwa hazijaiva ndiposa zikiendelea kutafutiwa soko ziweze kuiva

Kabeji ni mojawapo ya chakula kinacho tupea vitamini mwilini, ni vizuri kuzingatia vyakula vya aina hii wakati mtu anapokula chakula, ahakikishe mara kwa mara amekula mboga ndiposa aweze kupata vitamini kwa mwili.

inazotolewa shambani ni vizuri visitiwe kwa maji ziharibike kwa urahisi. Ni vizuri kuwekwa iweze kukauka ndivyo ziharibike. Ikitolewa gali la juu kama vile ninavyoona hapa inaweza vikaharibika. Ni vizuri kuziacha vile zimetoka shambani hivyo hivyo.

Ni kifaa ambacho mtu huweza kutumia ndiposa aweze kupata kitu ambacho anahitaji kwa sababu huwezi ingia sokoni bila pesa na ukatarajia huwezi kubeba unga lazima uwajibike na utafute pesa.

Hili ni noti la elfu moja ,ni noti ya elufu moja la Benki Kuu ya Kenya ,noti hii ni noti na kuna sarafu, noti la elfu moja ina sarafu kumi za shilingi kumi ,na lina sarafu ishirini za shillingi tano .

Nguo husaidia kusitiri mwili kwani mtu hawezi tembea bila nguo, mtu ataona haya kutembea kwa wingi wa watu bila nguo. Kwa hivyo ni vizuri kununua gari kila wakati ndiposa tuweze kusitiri miili yetu.

Chupa hutoka kwa ng'ombe, kwa mbuzi hata kwa ngamia. Maziwa ni vizuri kwa mtu watu hata kwa watoto. Ni vizuri kuwapatia watoto maziwa wanapokuwa wadogo kwani huwezesha kukua.

Katika soko utapata kuna wale watu ambao wananunua bidhaa, wengine wanauza. Wanao uza huwauzia wanaohitaji nao hukabidhi pesa ndiposa aweze kupata bidhaa hizo. Kuna vitu vya aina mbalimbali.

humu nchini kuna biashara ya kila aina , kunao wanaouza nguo, kunao wanafanya biashara ya kuuza mayai .Biashara hii huweza kuitaji pesa kidogo ili mtu aweze kuianzisha ni vizuri aweze kuifanya jisi inavyostahili

Aina ya mboga kama sukuma wiki, mchicha, kabenchi, ni aina ya mboga ambayo ina vitamini, ambayo inajenga mwili wa mtu anavyokula, na inasaidia kuzuia mwili wake usipate magonjwa na mwili wake ukue vyema.

Kifaa ambacho hutumika kusafiri. Watoto wachanga hupenda sana baiskeli wanapoendelea kukua, ndiposa waweze kusafiri na kufika mahala wanakoenda kwa wakati na kwa muda unaofaa, ili waweze kuhakikisha wamefanya kazi ambazo.

Mtu yeyote yule akitaka kuishi maisha mema ni lazima aweze kutia bidii kwa kazi ambayo anafanya ndiposa aweze kujinufaisha na kipato cha fedha. Kuwa na fedha duniani hauna shida yeyote lakini ukikosa pesa huwezi ishi maisha mazuri.

Alifungua duka lake huuza baadhi ya vitu zifuatavyo huuza soda, huuza peremende, huuza unga, huuza hata gesi, huuza hata majani na anaweza ata huuza sukari na wateja wanafika kwake na kuweza kununua vitu hizo na huweza kumuinua.